Elimu ya watu wazima, inayotolewa kwa wanaume na wanawake, waliokaa katika darasa maalumu, lililoandaliwa kwa utoaji wa elimu hiyo. Huku nyuso zao wakiwa wamevalia barakoa za aina tofautitofauti, kwa ajili ya kujikinga, na maambukizi ya magonjwa yanayombukizwa kwa njia ya hewa.

Elimu ya watu wazima, inayotolewa kwa umakini na ustadi mkubwa na mkufunzi aliyebobea, akiitoa kwa wanaume na wanawake waliomzunguka ndani ya jengo husika, huku kukiwa na picha mbalimbali pamoja na maelekezo yanayoelezea mada mbalimbali za kiutu uzima.

Elimu ya watu wazima inayotolewa na mwalimu alievalia mavazi nadhifu sana, huku mkononi mwake akiwa ameshika kalamu anaandika katika madaftari, akizungukwa na wanafunzi watu wazima wakimsikiliza na kujifunza vitu mbalimbali kuhusu maswala ya kiutu uzima.

Mkufunzi wa elimu ya watu wazima aliyevalia mavazi nadhifu sana kichwani kwake akiwa amejikinga na kofia ya usalama akizungukwa na watu wazima wanaopata elimu anayoitoa elimu ambayo inahusisha vifaa vya kielektroniki hususani nishati ya umeme akiwaelekeza namna mbalimbali za kutumia teknolojia hiyo.

Eneo la shule ya msingi likiwa na majengo yaliyojengwa vizuri na kuezekwa kwa Kupaa safi na la kisasa; huku yakipakwa rangi ya kuvutia ,michoro mbalimbali iliyochorwa ndani ya kuta za jengo hilo. Madirisha yanayopitisha hewa safi na salama kuruhusu wanafunzi kusoma vizuri masomo yao na kuelewa.

Mwanamke aliyevalia mavazi nadhifu sana mwalimu wa shule ya msingi, akiwa katika darasa la shule hiyo akifundisha somo la kiingereza, huku mkononi mwake akiwa ameshika chaki na kuandika maneno mbalimbali yanayosomeka kwa lugha ya kiingereza mfano "i" pamoja na neno "draw".

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa katika darasa ndani ya shule hiyo akifundisha wanafunzi watoto wadogo waliovalia mavazi na nadhifu sana, huku mbele ya darasa hilo kukiwa na ubao wenye maandishi ya somo, huku chini ya ubao huu kukiwa na picha zilizobandikwa zenye maandishi ya masomo pia.

Eneo la shule ya msingi, lililopangwa vizuri kwa bustani safi inayoleta kivuli pamoja na hewa ya kuvutia, huku kukiwa na miti mirefu inayozunguka majengo ya shule hiyo, viwanja vya mipira pamoja na madarasa yaliyojengwa vizuri kwa rangi za kuvutia na kuezekwa mapaa yenye ubora mkubwa.

Kitabu cha kiada na ziada kwa shule za msingi cha lugha ya kiswahili, vikiwa vimepangwa katika kabati maalumu, lililosheheni vitabu vingine vya kiada na ziada vya masomo mengine. Huku kikiwa kimeandikwa "Ayubu Mashakani", pamoja na picha ya mtu pamoja akiwa kwenye mazingira yanayovutia sana.

Ukurasani wa mia sabini katika kitabu cha shule za msingi, somo la Kiswahili sanifu kukiwa na picha ya mzee pamoja na kijana waliovalia mavazi nadhifu sana, huku kukiwa na maswali ya sarufi pamoja na maelezo kadhaa kuhusu picha zao.

Majengo ya shule za sekondari, yaliyojengwa vizuri na kuezekwa paa la kisasa, madirisha ya kisasa yanayoruhusu hewa kuingia na kutoka na milango mikubwa. Mandhari iliyozungukwa na miti, hewa safi pamoja na hali yenye udongo nzuri. Maeneo ya kupumzika kwa ajili ya wanafunzi kujisomea.

Eneo la maabara ndani ya majengo ya shule ya sekondari linalotumika kwa mafunzo ya vitendo hususani kwa masomo ya sayansi hasa bailojia na kemia. Huku likiwa limefungwa mitambo ya kisasa ya maji pamoja na gesi inayopita katika meza za maabara hiyo.

Walimu wa shule ya sekondari walio valia mavazi nadhifu sana wakiwa wamesimama mbele ya meza ambayo juu yake imewekwa baasha ziliyofungwa vizuri ndani kukiwa na taarifa pamoja na karatasi mbalimbali. Huku mikononi mwao wakifungua moja kati ya baasha hizo, nyuma ya walimu hao kukiwa na majengo ya shule hiyo inayo wazunguka.

Jengo la maabara katika shule ya sekondari, lililowekwa vizuri kwa mifumo ya maji na gesi kwa ajili ya masomo hususani ya bailojia na kemia, huku likiwa limetengenezwa kwa madirisha mapana yanayoruhusu hewa kuingia na kutoka, vigae vilivyowekwa katika mpangilio mzuri.

Jengo la maabara katika shule ya sekondari, huku kukiwa na vifaa mbalimbali vya mafunzo ya vitendo hususani somo la kemia. Kemikali tofautitofauti zilizowekwa katika chupa maalumu, zikiwa na lebo yenye maandishi inayowakilisha kemikali hizo na namna ya kuzitumia.

Madarasa ya shule ya sekondari yakiwa yameezekwa vizuri kwa paa la kijani, kuta zilizojengwa kwa matofali ya choma, madirisha makubwa yenye kupitisha mwanga wa kutosha, mazingira ya kuvutia yenye nyasi ndogondogo zenye kijani kibichi, hewa safi pamoja na mandhari nzuri ya kuvutia kwa mafunzo na elimu ya watoto.

Wanafunzi wa shule ya sekondari waliovalia mavazi nadhifu sana katika jengo la sekondari, wakijifunza kwa pamoja masomo mbalimbali huku wakiwa wameketi katika dawati lililochongwa vizuri ndani ya shule hiyo. Juu ya dawati hilo kukiwa na vitabu mbalimbali vya masomo tofautitofauti.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika jengo ndani ya chuo hicho, darasa lililosheheni vitu mbalimbali kama madirisha makubwa pamoja na meza za kisasa za kusomea; wakisikiliza mafunzo kutoka kwa mkufunzi aliye mbele yao.

Wanafunzi wa chuo waliovalia mavazi nadhifu sana wakiwa wameketi katika viti maalumu ndani ya jengo la chuo, huku mbele yao kukiwa na mkufunzi mwanaume aliyevalia mavazi nadhifu sana, uso wake akiwa ameufunga barakoa ili kujilinda na maambukizi ya magonjwa mbalimbali hasa yanayoambukiza kwa njia ya hewa.

Wanafunzi wa chuo wa kike na kiume, waliyojikusanya katika kundi moja, wakijifunza kwa pamoja kupitia kifaa cha kielectroniki aina ya computa mpakato, kilicho wekwa kwenye meza katika darasa hilo, ili kujiandaa na mitihani, pamoja na shughuli nyingine zinazohusiana na elimu yao.

Wanafunzi wa chuo waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa katika eneo la darasa katika chuo hicho, lenye madirisha makubwa na milango ya kisasa, linalopitisha hewa safi na mwanga wa kutosha, wakiwa wamepangwa katika mistari iliyonyooka, wakifanya mitihani kulingana na masomo wanayosoma.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika eneo la maktaba, wakijisomea kwa makundi na wengine wakiwa mmoja mmoja kipekee yao. Wakikalia meza nadhifu na viti bora ndani ya maktaba hiyo, iliyojengwa vizuri, mwanga wa kutosha unaotolewa na taa pana pamoja na madirisha makubwa.

Wanafunzi wa chuo wakiwa katika eneo la darasa ndani ya jengo la chuo, wakipata elimu na mafunzo kutoka kwa makufuzi aliyesimama mbele yao; mwanamume aliyevalia mavazi nadhifu sana huku mbele ya wanafunzi hao kukiwa na kifaa maalum cha kielektroniki, kinachoonyesha kile mwalimu anachokielezea.

Wanafunzi wa kike wa chuo cha ufundi stadi, wakijifunza namna ya kunyoa kwa mitindo mbalimbali, huku mbele yao kukiwa na kijana wa kiume aliyekalia katika kiti maalumu; akipatiwa huduma hiyo inayotolewa na wanafunzi hao waliovalia mavazi nadhifu; sare za chuo hicho.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa katika chumba maalumu ndani ya jengo la chuo hicho, wakijifunza kwa vitendo namna ya kutengeneza vifaa mbalimbali vya kielektroni kupitia mifumo na teknolojia ya kisasa inayotumika kurekebisha vifaa hivyo, huku wakipokea maagizo na miongozo.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, wakiwa ndani ya darasa la jengo hilo, wakijifunza masomo mbalimbali kwa njia ya vitendo, huku wakifata mwongozo kutoka kwa mwalimu wao. Kwenye meza ya kila mwanafunzi kukiwa na kifaa cha kielektroniki, ambacho anapaswa kukirekebisha ili kiweze kufanya kazi tena.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, wakiwa wameketi ndani ya jengo la chuo hicho, katika viti na madawati vilivyopangwa vizuri, huku kwenye meza zao wakiweka madaftari sambamba kumsikiliza mkufunzi anayetoa semina na mafunzo mbalimbali mbele yao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi waliovalia mavazi nadhifu sana ndani ya jengo la chuo hicho wakijifunza kwa vitendo kupitia vifaa maalumu vya kielektroniki vilivyowekwa mbele yao, namna ya kutengeneza vifaa tofauti tofauti vilivyoharibika kupitia mifumo ya kisasa.

Wanachuo wa chuo cha ufundi stadi wakiwa katika jengo ndani ya chuo hicho wakijifunza kwa vitendo somo la kompyuta. Huku wakiongozwa mkufunzi wa somo hilo mwalimu aliyesimama nyuma yao, akiwaelekeza na kuwafpatia miiongozo na namna bora ya kutumia na kuendesha vifaa vya kielektroniki.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi waliovalia mavazi nadhifu sana, wakiwa katika moja ya darasa la mafunzo kwa vitendo ndani ya chuo hicho. Wakijifunza somo la kompyuta huku wakipewa maelekezo na mafunzo na mwalimu wao aliyevalia barakoa, huku akiwasimamia wanafunzi kikamilifu.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi, wakiwa katika eneo maalumu ndani ya chuo hicho wakijifunza kuchomelea vifaa mbalimbali kwa njia ya vitendo, huku wakiwa wamevalia mavazi maalum sare ya chuo hicho nyuso zao zikiwa zimejikinga kwa miwani maalum kwa ajili ya afya za macho yao.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi waliovalia mavazi nadhifu sare ya chuo hicho, wakiwa katika jengo la chuo hicho mahali ambapo mafunzo ya ufundi kwa vitendo hufanyika. Wanafunzi hao (wa kike na wa kiume) wakifanya majaribio ya kutengeneza vifaa mbalimbali vya kieletroniki ili vikatumike tena.

Mwanafunzi wa chuo cha ufundi stadi aliyevalia mavazi nadhifu sana akiwa katika moja ya madarasa ya chuo hicho. Eneo ambalo mafunzo kwa vitendo hufanyika, hasa ufundi wa vifaa vya kielectroniki vilivyo haribika kwa ajili ya kuvifufua ili viweze kutumika kwa matumizi mengine tena.

Wanafunzi wa chuo cha ufundi stadi wakiwa wamevalia mavazi nadhifu sana ndani ya jengo la chuo hicho, wakifanya mafunzo kwa vitendo namna ya kutengeneza vifaa mbalimbali vya kieletroniki, kupitia teknolojia mahususi inayohusisha nishati ya umeme pamoja na vifaa mbalimbali vya kisasa.